Huyu mama ni chief justice anayechukua kiapo ya kuwa chief justice . Ameshikilia biblia halafu anaongea kwenye mic ili watu waweze kuskia. Aliye kando yake ni deputy wake mmama halafu aliye kando yake amevalia suti bado ni watu wa kuangalia anachokifanya. Nyuma yao kuna bendera ya nchi ya Kenya.

Kuna timu mbili zinazocheza mpira wa neti. Kunao waliovalia shati zilizo na rangi nyekundu na kuna wengine waliovalia shati zilizo na rangi ya kijani alafu nambari imeandikwa na rangi ya samawati. Kuna watu wanaopia kuja kuwatazama wakicheza na pia kuna neti iliyomo hapo na mpira.

Tunapata kuna wachezaji wawili wanaong'ang'ania mpira. Mpira huu ni wa mpira wa kikapu. Kuna wengine walio nyuma yao ambao ni watu bado wanaocheza na kuna wengine wako nyuma ya chuma ambao ni watazamaji wa mchezo huu.

Tunakuta watu wa serikali hivi wako mkutanoni. Wote wamevalia shati na kofia zenye rangi ya samawati na maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeupe. Kuna mmoja kati yao aliyevalia suti lenye tai yenye ni rangi nyekundu na shati nyeupe. Wote hapo wanaonekana kuinua mikono kwa furaha.

Hii ni ofisi la serikali na wanaume hapa wanaoongea na meza mbele yao iliyo na rangi ya kahawa. Halafu wamevalia nguo za ofisi, shati nyeupe. Halafu sueta iliyoko juu iko na rangi nyeusi.

Tunapata kuna watu wawili wanaong'ang'ania mpira. Aliye na mpira saa hizi amevalia shati lenye rangi ya samawati na pia iko na rangi nyeupe. Aliye kando yake amevalia jezi yenye rangi ya manjano na kijani. Nyuma tunaona kuna wachezaji wengine pia wanaopita hapo halafu nyuma kuna bango lililoandikwa betika.

Watu watano hivi wanaotoka kwa nyumba, mmoja wao aliye mbele, mwanaume aliyevalia suti, ni raisi wa nchi ya Kenya kwa jina, William Samoei Ruto, aliye kando yake ni chief justice ambaye aliye na miwani. Nyuma yake tunaona kuna afisa na wanaume wengine wawili, waliovalia suti.

Tunapata kuna jaa la takataka. Katikati ya takataka hizi kuna karatasi, kuna chupa halafu kwa umbali kuna maji yaliyo kwenye mchanga yanayofanya panakaa pachafu. Halafu tunapata shamba hili ni shamba lililo tu na mchanga mingi.

Hapa tunapata kuna watu walio nje mahali, aliye mbele kabisa ni mwanaume aliyevalia miwani nyeusi, amevalia shati nyekundu iliyo na rangi nyeusi na nyeupe pia . Nyuma yake kuna watu wengine waliovalia nguo kama hizo zake ambao wanaonekana kuwa wanainua mikono wengine na wengine nawao wanashangilia shangilia.

Aya yakiwa ni maeneo ya huduma Kenya, tunaweza muona mwanamke aliyevalia shati nyeupe akiwa ameketi chini kwenye kiti huku kiwahudumia wa Kenya kadhaa walio kusanyika karibu naye.

Kuna mwanamume na mwanamke waliomo hapa. Mwanamume aliye hapa amevalia miwani halafu ako na shati iliyo na rangi nyekundu na nyeupe pia rangi ya kijani na nyeusi pia halafu mwanamke aliye hapo kando pia inaonekana amevalia shati kama hiyo hiyo na bado mwenye aliye kando yake amevalia vivyo hivyo. Kuna mwanamume aliye nyuma yake amevalia shati lenye rangi ya manjano.